Duka kubwa la nguo limejaa rafu ndefu zilizojaa suti, mashati na suruali zilizopangwa vizuri. Mifuko ya kusafiri imewekwa kwenye sehemu ya juu ikiongeza utofauti wa bidhaa zinazopatikana. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa ukiangazia bidhaa na kuifanya duka lionekane safi na wazi.

Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye stendi mbili za chuma ndani ya duka la nguo. Kuna jackets , mashati na nguo nyingine zilizopangwa kwa utaratibu, zikionyesha mitindo tofauti. Chini, kuna rafu zilizo na vitu vingine vya kuuza zikichangia muonekano wa duka la kisasa la mavazi.

Katika duka hili, bidhaa mbalimbali za mitindo zimepangwa kwa kuvutia kwenye rafu nyeupe zenye viwango tofauti. Kuna mikoba ya wanawake ya rangi mbalimbali ikiwemo kahawia na nyekundu pamoja na pochi ndogo. Pia kuna skafu zenye michoro ya miraba na vito vya mapambo vilivyopangwa kando ya bidhaa zingine.

Hifadhi ya nguo imejaa wateja, wengi wao wakiwa wanawake wakichagua bidhaa. Baadhi yao wanatazama nguo zilizopangwa kwenye rafu na meza huku wengine wakiwa kwenye kaunta ya malipo. Wafanyikazi wa duka waliovaa sare wanawahudumia wateja.

Duka la manguo limejaa nguo zenye rangi mbalimbali, zikiwa zimening'inia kwenye rundo la pau za chuma. Kuta zimepambwa kwa muundo wa kijiometria wa dhahabu na nyeupe. Zikiongeza mvuto wa kisasa. Sakafu nyeupe inakamilisha mandhari ya rejareja.

Duka la nguo linaonyesha mannequins zilizovalia nguo mbali mbali. Likiwemo gauni la njano lenye michoro, na shati la rangi ya dhahabu. Rangi mbali mbali za nguo zilizoning'inia kwenye reki zinaonekana. Kwa nje ya duka, watu wanaonekana wakipita barabarani.

Duka linaonekana likiwa limepangwa vizuri. Nguo nyingi zimening'inia kwenye rafu pande zote mbili za chumba. Katikati kuna meza za mviringo zilizobeba nguo zilizokunjwa sakafu ya mbao inatoa muonekano maridadi na taa zinazong'aa zinang'arisha nafasi yote.

Duka kubwa la rejareja linaonekana wazi. Ishara ya Woolworths inang' aa juu ya mlango. Ndani ya duka, nguo na bidhaa nyingine zimepangwa kwa uzuri. Wateja wachache wanaonekana wakitembea ndani. Hili ni duka la kisasa la nguo na bidhaa mbalimbali na nguo nchini Kenya.

Duka la nguo linaonyesha suti ya kiume yenye muundo wa kupendeza ikiwa imevalishwa kwenye sanamu. Nyuma yake, rafu zilizojaa viatu na aina mbalimbali na nguo zilizokunjwa zinaonekana. Upande wa kulia, nguo zingine zimenig'inia kwenye reki zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa. Ni duka la kisasa lenye bidhaa nyingi za mtindo.

Hii ni mikanda ya ngozi yenye rangi tofauti, ikiwa imening'inia kwenye pau za metali. Kila mkanda una mkanda wake na bakoli. Mikanda hii imepangwa kwa umakini, ikionyesha bidhaa za duka la nguo.

Duka la nguo linaonekana likiwa limepanga bidhaa zake. Suti za rangi tofauti zimewekwa kwenye hanger na mashati yaliyokunjwa kwenye rafu. Mazingira ya duka yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri. Hili ni duka la kisasa la nguo za wanaume likionyesha uteuzi mpana wa mavazi rasmi na ya kawaida.

Rundo la mikoba maridadi imepangwa kwenye rafu nyeupe ndani ya duka. Mikoba hiyo ina rangi na mitindo tofauti. Mingine ikiwa na mapambo ya kupendeza. Baadhi ya rafu zina vitu vingine kama miwani ya jua na mapambo ya masikio, vikiongeza mvuto wa bidhaa zinazouzwa. Mpangilio huu unatoa mwonekano wa kuvutia na wa kisasa wa bidhaa za mitindo.

Nguzo za nguo zimejaa mashati na nguo mbalimbali zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa mitindo. Kila nguo ina muundo na rangi yake ya kipekee ikitoa chaguzi nyingi kwa wateja. Nguo hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa tayari kwa kuvaliwa. Sakafu inayoonekana chini inaashiria kuwa mahali hapo ni duka la nguo au chumba cha kubadilishia nguo.

Duka la Woolworths linaonekana likionyesha nguo na bidhaa nyingine za rejareja. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya duka, wengine wakiwa wamesimama karibu na bidhaa. Bango la duka, Woolworths, linaonekana likiwa limewaka juu ya mlango. Ndani ya duka taa nyeupe zinang'aa zikiangazia bidhaa zilizopangwa vizuri.

Duka kubwa la nguo linaonekana bidhaa zilizopangwa vizuri. Nguo mbalimbali zikiwemo mashati na suruali zimetundikwa kwenye reki ndefu zikiunda safu nyingi. Njia ndefu kati ya reki inaruhusu wateja kutembea kwa urahisi na kuchagua nguo wanazozitaka. Mwangaza mkali wa taa za dari unaangazia nguo ukionyesha rangi na mtindo mbalimbali.

Duka kubwa la viatu linaonekana, rafu zimejaa aina nyingi za viatu vilivyopangwa vizuri, viatu vya rangi, na staili mbalimbali vinaonyeshwa. Huu ni mwonekano wa duka la kisasa la viatu.

Duka la Levi's linaonenaka likionyesha nguo za jeans . Mannequins zimevalia jeans na T-shirts zikionyesha mitindo mbalimbali. Kuna mabango ya Calvin Jeans yaliyoonyeswa madirishani. Nguo zimepangwa kwa uzuri ndani ya duka, zikiwavutia wateja. Huu ni mwonekano wa duka la kisasa la nguo, za jeans likitoa bidhaa mbalimbali kwa wateja.

Hapa pana duka kubwa la nguo na viatu. Bidhaa zikipangwa kwa ustadi kwenye meza na rafu. Taa zinazoangaza dari zinaongeza mvuto wa kisasa. Kwa mbali viatu vingi vimepangwa kwenye rafu zilizowekwa vizuri ukutani. Sakafu ya mbao inaongeza joto na uzuri kwenye nafasi.

Chumba cha nguo kinaonyesha rafu ndefu zilizopangwa kwa kategoria zikiwa zimejaa nguo mbalimbali. Kila reki inaonyesha bei ya vitu hivyo kwa shilingi mia moja hamsini. Mifuko ya shule na vitu vingine vya nguo vinaonekana kwa mbali.

Sehemu hii inaonyesha duka la nguo likiwa na chapa ya sell 40% off inayoonekana wazi. Suruali za rangi tofauti zimewekwa nadhifu kwenye rafu zikionyesha uteuzi mpana. Nguo zingine zilizioning'inia zinaonekana nyuma zikionyesha mandhari kamili ya duka.

Duka la nguo na viatu limejaa bidhaa za watoto zilizopangwa vizuri. Viatu vya rangi mbalimbali ikiwemo pink na kijani kibichi vimewekwa kwenye rafu. Nguo za kupendeza kama vile gauni nyeupe la pink na la njano lenye mistari, zimetundikwa kwenye kuta. Eneo hili linaonyesha chaguzi nyingi za mavazi na viatu vya watoto.

Hifadhi kubwa imejaa magari mengi yaliyopangwa ikionyesha uteuzi mpana wa aina na rangi .Baadhi ya magari ni meusi, meupe, buluu na mengineyo yakiwemo malori madogo na magari ya kawaida. Nyuma ya magari kuna jengo kubwa jeupe la viwanda likionyesha eneo la biashara au ghala.

Hifadhi kubwa imejaa magari mengi yaliyopangwa yakionyesha uteuzi mpana wa aina na rangi tofauti, baadhi ya magari ni meusi, meupe, buluu na mengineo yakiwemo malori madogo na magari ya kawaida, nyuma ya magari kuna jengo kubwa jeupe la viwanda nikionyesha eneo la biashara au ghala

Hii ni gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado yenye rangi ya kijivu, iliyopakiwa nje. Bampa ya nyuma na taa zake za breki zinaonekana wazi pamoja na namba ya usajili ya Kenya. Gari hili lina paa refu na magurudumu imara, kikiashiria uwezo wake mkubwa wa kusafiri katika maeneo magumu.

Gari kubwa aina ya SUV lenye rangi ya fedha limesimama kwenye maegesho ya ndani. Lina bampa ya mbele yenye chuma na paa la mzigo juu. Gari jingine jeupe linaonekana kwa sehemu ya nyuma likionyesha eneo la kuegesha magari. Mandhari inaashiria eneo la kuegesha magari au gereji.

Gari jeupe aina ya SUV, linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Lu lugha ya nambari ya usajili inaashiria kuwa gari hili linatoka Kenya. Nyuma ya gari kuna magari mengine yaliyo yaliyoegeshwa na majengo ya ghorofa kadhaa. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti. Yakiashiria kuwa ni kutanio au tukio la nje. Anga la blue linaonekana wazi, likionyesha hali ya hewa nzuri. Kuna miundo fulani ya hema nyeupe kwa mbali.

Magari kadhaa yamesimama kwenye uwanja wenye nyasi. Mbili kati ya hayo magari, yameegeshwa yakitazamana, moja ni Isuzu yenye trela, magari mengine yanaonekana sehemu tu. Huku asili ya mimea na miti inaonekana kwa mbali. Jua linaonekana kuangaza juu likitoa mwanga mkali.

Katika chumba hiki kikubwa cha maonyesho, magari kadhaa yamepangwa kwa uangalifu yakisubiri wanunuzi. Magari ya rangi tofauti yanaonekana yakimetameta chini ya mwangaza wa taa nyingi za dari. Sakafu ya vigae inang'aa ikiongeza hisia ya usafi na nafasi. Mabango yenye matangazo ya magari yameandikwa kando ya ukuta yakipatia wateja mvuto.

Gari limeegeshwa chini ya jengo lenye paa la ajabu la rangi nyeupe. Jengo hilo lina kuta za kijivu zilizopambwa kwa mistari ya rangi tofauti. Kwa mbali, kuna miti mirefu na anga safi. Inaonekana kama kituo cha kisasa cha kupumzikia au kituo cha usafiri.

Ndani ya gari la aina ya SUV, viti vya nyuma vimekunuliwa chini, vikionyesha nafasi kubwa ya mizigo, viti vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu, na kuna spika zilizowekwa kwenye pande, kupitia madirisha, mandhari ya kijani kibichi na barabara chafu yanaonekana wazi.

Mwanamke anamkabidhi mwanamume funguo za gari. Mwanamume amevaa suti nyeusi na shati jeupe huku mwanamke amevaa koti lenye mistari. Tukio hili linaashiria makabidhiano ya gari pengine ununuzi au ukodishaji. Gari jekundu linaonekana kwa mbali.

Gari kubwa jeusi aina ya Toyota Landcruiser limeegeshwa kando ya barabara ndogo lenye lami. Ina paa la kubebea mizigo na bumper ya zaidi mbele, likiashiria matumizi ya safari ndefu au maeneo magumu. Nyuma yake kuna uzio wa miti pamoja na nguzo za umeme zikionyesha mandhari ya mashambani.

Gari la kubeba magari linaonekana likiwa limebeba magari kadhaa. Magari mawili meusi na mawili meupe yamepangwa juu na chini ya trela. Eneo linaonekana kuwa uwanja wa wazi au sehemu ya kuuzia magari. Kuna majengo kwa umbali yakionyesha shughuli za kibiashara. Huu ni muonekano wa usafirishaji wa magari mapya au yaliyotumika.

Gari jeusi linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la kuegesha magari. Paa la sehemu ya kuegesha linaonekana juu yake likiwa na nguzo za manjano. Gari linaonekana safi na linang'aa chini ya mwanga mkali.

Ndani ya gari, dashibodi na usukani wa gari kisasa vimeonekana wazi. Viti vya abiria vimetengenezwa kwa kitambaa chepesi, huku kiti cha dereva kikiwa kimefunikwa na kifunikio cha rangi ya mchanga. Mwanga wa jua unaingia ndani ya gari ukimulika mambo ya ndani.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Chini ya anga la blue .Gari jeupe, jeusi na blue yanaonekana wazi mbele .Nyuma ya magari miti mirefu inaongeza uzuri wa mandhari. Hali hii inaashiria maegesho ya magari labda kwenye bustani au eneo la wazi.

Gari la rangi ya fedha; Sedan , limeegeshwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa vigae. Muundo wake wa kisasa unaonekana wazi, huku taa za mbele zikiwa zimeunganishwa vizuri. Nyuma yake, kuna jengo la kibiashara lenye mwavuli mwekundu.

Gari jeusi la kisasa imepaki mbele ya duka la magari la Hyundai. Magari mengine meupe yanaonekana yamepangwa nyuma, ikionyesha bidhaa mbalimbali. Taa za duka zinang’aa, zikionyesha biashara inayoendelea, nembo ya Hyundai inaonekana wazi juu ya jengo. Huu ni muonekano wa duka la kuuza magari mapya.

Gari la kifahari la zamani limesimama kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe. Rangi yake ya kijivu na nyeusi inaipa mwonekano wa kuvutia na wa kipekee. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia na spika za mbao, likionyesha ubora wake wa zamani, nyuma yake kuna ukuta ulio vikwa mimea ya kijani kibichi ikitengeneza mandhari yenye mvuto.

Mwanaume mwenye tabasamu anapokea funguo za gari kutoka kwa mikono ya mtu mwingine. Mtu huyo ameshika karatasi zenye maelezo, akionyesha shughuli ya mauzo au makabidhiano. Mandhari inaonyesha ndani ya gari, ikionyesha ununuaji au ukodishaji.

Taswira inaonyesha kiti cha nyuma cha gari vikiwa vimefunikwa na vitambaa vya rangi ya kijivu na beige . Mikanda ya usalama imening'inia kutoka kwenye viti. Kwa mbali kuna vitu vyekundu vimeonekana chini ya kiti cha nyuma na mandhari ya nje inaonekana kupitia madirisha.

Gari aina ya pick-up, yenye rangi ya kijivu, buluu, limesimama kwenye eneo la nyasi. Miti mirefu na mikubwa inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya asili. Jua linaangazia gari, likiangazia baadhi ya sehemu zake. Mtu anaonekana akiwa sehemu ya nyuma ya gari, akionyesha labda ni safari au shughuli nyingine ya nje.

Gari dogo jeupe limeegeshwa kwenye barabara yenye udongo, likiwa limeelekezwa mbele, muundo wake rahisi na taa za mbele zinaonekana wazi. Nyuma yake, kuna miti na mimea, ikionyesha mazingira ya nje yaliotulia.

Gari la zamani la kifahari lenye rangi ya kijivu limelala chini ya makazi, huku milango yake ikiwa wazi, limetengenezwa kwa chuma kizito na linaonekana kuhitaji matengenezo hasa kwenye taa zake za mbele. Nyuma yake kuna gari lingine lililofunikwa, likiashiria kuwa hapa kuna magari mengine ya zamani.

Gari jeupe la kisasa aina ya ya SUV limepaki barabarani likionyesha sehemu yake ya nyuma. Taa zake nyekundu za breki zinameta na nembo ya mtengenezaji wa gari inaonekana wazi. Nyuma yake kuna jengo na miti inayoongeza uzuri wa mandhari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi likiwa na miti mirefu nyuma yake. Gari la mbele ni jeusi likiwa limefuatwa na jeupe na bluu na anga la bluu linaonyesha hali ya hewa nzuri ikiashiria kuwa ni mchana.

Gari dogo jeusi limeegeshwa kwenye barabara yenye vigae likionyesha upande wake wa nyuma. Kuna jengo jeupe na kituo cha mafuta chenye nembo ya Astrol nyuma yake. Anga la bluu linaonekana wazi likionyesha kuwa ni mchana.

Gari jeupe aina ya vani imeegeshwa kwenye eneo la maegesho usiku, likionyeshwa chini ya taa zinazong'aa za jengo. Magurudumu yake meusi yanaonekana wazi na vioo vya gari vimepakwa rangi nyeusi. Nyuma ya gari kuna muundo wa jengo lenye taa nyingi, likiashiria kuwa iko karibu na kituo cha ununuzi au eneo la biashara.

Mwanaume aliyevaa suti maridadi anatabasamu akichunguza gari jeusi ndani ya chumba cha maonyesho cha gari. Mkono wake umelala juu ya kioo cha gari akionyesha kuvutiwa kwake. Magari mengine yanaonekana kwa mbali, yakionyesha mazingira ya duka la magari.

Watu wamekusanyika nje karibu na magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Baadhi wameegemea magari yao wakipiga soga huku wengine wameketi chini wakiangalia mbele. Miti mirefu inaonekana nyuma ikionyesha mandhari ya nje ya jiji.

Gari la rangi ya fedha limepaki kwenye barabara ya kifahari iliyojengwa kwa mawe. Taa za gari zinaonekana zikiwa mchana. Kuna majengo ya kisasa kwa mbali yakionyesha mazingira ya mjini. Huenda gari hilo ni la kifahari na linaonekana liko katika hali nzuri. Huu ni muonekano wa gari la kisasa, labda limepaki mbele ya mgahawa.

Gari jeusi la kifahari, labda aina ya SUV limesimama kwenye eneo lenye kokoto. Magari mengine yanaonekana yamepaki kwa nyuma , yakionyesha kuwa hili ni eneo la maegesho au uuzaji wa magari. Mwangaza wa jua unaangazia gari, ukionyesha undani wa rangi yake nyeusi. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi na anga ni wazi.

Mandhari inaonyesha magari yaliyowekwa kwenye eneo lenye nyasi karibu na miti mirefu. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama kati ya magari. Inaonekana kama tukio la nje au mkusanyiko wa watu katika eneo wazi lenye asili.

Gurudumu la gari jeusi linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara, likionyesha rimu zenye muundo wa kisasa, miale ya jua inagonga sehemu ya juu ya gurudumu ikitoa mwanga hafifu kwenye matairi. Nyasi zilizonyauka zinaonekana nyuma zikionyesha mandhari ya nje.

Hapa panaonekana mkusanyiko wa watu katika eneo la wazi lenye nyasi, lililozungukwa na miti na baadhi ya magari yaliyopaki. Baadhi ya watu wamesimama, wengine wamekaa chini, wakipiga soga. Inaonekana kama tukio la kijamii au mkutano wa nje, unaofanyika mchana.

Kuna soko yenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Ngoma za kiafrika zikiwekwa mbele, zikifuatiwa na vitambaa vyenye rangi angavu na bidhaa zingine za mikono. Juu nguo zilizokunjwa zinaning'inia zikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana sokoni.

Tunaona rundo kubwa la vitunguu vikiwa vimefungwa kwenye mifuko ya wavu. Vimewekwa tayari kwa ajili ya kuuza au kusafirishwa. Mizigo hii inaonekana kushushwa au kupakiwa kutoka kwenye lori kubwa la kijani ambalo sehemu yake ya nyuma imefunguliwa. Wafanyakazi wawili wametambulika mmoja akiwa ndani ya lori na mwingine amesimama karibu na mifuko ya vitunguu.

Soko la bidhaa mbalimbali limejaa vitu vilivyopangwa kwenye meza na rafu. Ufundi wa mikono, sanamu na mapambo yametanda kila mahali huku baadhi ya vitambaa vyenye rangi angavu vikining'inia kutoka juu. Mwanga hafifu unamulika bidhaa na kuonyesha aina kubwa ya vitu vinavyopatikana.

Kuna duka au kibanda kinachoonyesha wingi wa mayai yaliyopangwa kwenye trei za rangi mbalimbali. Trei hizo zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu na sakafuni, zikonyesha bidhaa nyingi zinazouzwa. Baadhi ya trei ziko juu zikiwa zimejengwa kama minara, zikiashiria kiwango kikubwa cha baishara.

Kunaonekana mkusanyiko wa watu wengi wakichagua nguo kutoka rundo kubwa la nguo zilizotumika au nguo za mitumba ambazo zimetandazwa chini. Watu mbalimbali wanaonekana wakichagua bidhaa wanazohitaji. Eneo lote limejaa nguo za rangi tofauti na shughuli ina ashiria soko la nguo za mitumba au sehemu ya usambazaji wa nguo.

Soko la wazi linaonyesha wachuuzi wawili wanawake wakiuza matunda ,moja anavaa koti la jinsi na barakoa akishughulia kimachungwa na tufaha huku mwingine akishika begi na anaonekana akinunua au kupanga bidhaa ,kiosk hicho kina aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa vizuri ikiwemo ndizi na mapapai chini ya paa jekundu.

Jengo refu lenye orofa kadhaa limepakwa rangi mbalimbali zenye kuvutia likionyesha mchoro tata na ujumbe wa keep the city clean . Mbele ya jengo kuna eneo wazi na takataka zilizo kusanywa kwenye mapipa. Barabarani watu wachache wanatembea na kuna nguzo na mabango mbalimbali.

Mashada mengi ya ndizi yamepangwa juu ya kitambaa kinachoonekana kama gunia. Baadhi ya ndizi zimeiva na kuwa na rangi ya manjano angavu, huku zingine zikionyesha dalili za kuiva zaidi kwa madoa meusi. Mkusanyiko huu mkubwa unashiria soko la matunda au eneo la kuhifadhia ndizi.

Watu wengi wamekusanyika katika soko la wazi wakionekana wakifanya biashara. Kuna rundo la masanduku ya mbao yaliyojaa bidhaa mbalimbali na baadhi ya wachuuzi wanatumia miavuli kujinga na jua. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za biashara katika eneo lenye watu wengi.

Duka dogo la simu na vifaa vyake linaonekana kando ya barabara. Likiwa na mabango yenye nembo za kampuni za mawasiliano. Mbele ya duka kuna mwavuli mkubwa wa buluu unaotoa kivuli, na chini yake kuna troli la kuuza vitu. Nyuma ya duka, nguo na bidhaa mbalimbali zimetundikwa nje, zikiashiria soko dogo la bidhaa mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha bidhaa mbalimbali, zikiwemo ndizi zilizoning'inia na matunda mengine yaliyopangwa vizuri. Mayai yamewekwa kwenye trei za rangi tofauti, zikiwa zimepangwa juu ya kreti. Magunia ya bidhaa nyingine, yanaonekana, yakionyesha wingi wa biashara na muuzaji anaweza kuonekana kwa mbali.

Bidhaa nyingi za shambani zimepangwa kwa wingi kwenye soko, zikiwemo nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, na vitunguu. Juu kuna rundo la matango, bamia na ndizi, zikionyesha utofauti wa mazao yanayouzwa. Bakuli la samawati lililojaa viungo lilikaa katikati na kuongeza rangi zaidi.

Kichani kuna soko lenye viungo na nafaka mbali mbali zikiwa zimepangwa kwenye viungo. Rangi ya ngavu za viungo kama pilipili na manjano zinavutia macho. Mchuuzi anaonekana akihudumia wateja wake akiwa ameshika bidhaa mkononi.

Sehemu ya soko imejaa mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa na uangalifu. Kuna rundo la radishes nyekundu zilizong'aa chini kulia zikionyesha uzuri wao. Mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi kama vile kabeji na mimea mingine zimepangwa vizuri zikionyesha ubichi wao. Bidhaa zote zinaonekana kuwa safi na zimetayarishwa kwa ajili ya kuuza.

Rafu za duka zimejaa vitambaa vya Kiafrika vya rangi mbalimbali vikiwa vimekunjwa vizuri na kupangwa. Katikati, manikini imevalia koti lenye ruwaza za miraba ikionyesha ubunifu wa mavazi. Baadhi ya nguo zilizoshonwa zimetundikwa kando zikionyesha mtindo tofauti.

Yanaonekana rundo la maboga ya aina mbalimbali yakiwa na rangi tofauti. Baadhi ni mabichi na mangavu huku mengine yakiwa na umbo la pair na rangi ya kahawia. Yote yamepangwa juu ya meza au chombo fulani, tayari kwa kuuzwa au matumizi.

Mazao mengi safi ikiwemo nyanya, vitunguu, pilipili hoho na karoti yamepangwa kwa uangalifu sokoni. Kwa nyuma mtu anaweza kuona wachuuzi wengine na bidhaa mbalimbali ikiashiria shughuli za kawaida za soko. Nguo za rangi mbalimbali zinaning'inia juu zikionyesha uhai kwenye mandhari.

Soko lenye shuguli nyingi linaonyesha wachuuzi na wanunuzi wakizunguka katikati ya bidhaa mbalimbali. Mizigo ya maparachichi na limau yamepangwa kwenye meza kubwa za mbao. Nguzo za buluu zinategemeza paa la jengo zikitoa kivuli kwa shuguli zinazoendelea ndani.

Kuna soko lenye shughuli nyingi watu wakipita na wauzaji wakiuza bidhaa zao chini ya vibanda. Mtu mmoja amekaa kwenye rundo la matofali meupe akionekana akipumzika. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana nyuma ya miti. Ardhi inaonekana kuwa na udongo na matope.

Shughuli za kibiashara zinaendelea sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa kuuzwa. Ufundi wa mikono, sanamu na ngoma za jadi zimetundikwa chini tayari kwa wateja. Miavuli miekundu imetumiwa kutoa kivuli kwa wauzaji na bidhaa zao dhidi ya jua.

Ndani ya jengo refu soko linaonekana likiwa na bidhaa nyingi. Kuna mifuko, nguo na picha za sanaa zikionyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu kadhaa wanatembea au wamekaa wakifanya biashara zao. Dirisha za juu zinaacha mwanga wa asili uingie ndani ya soko. Huu ni muonekano wa soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali likionyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Meza imejaa vitu vya rangi nyingi. Kuna shanga, bangili na mikufu ya Kiafrika iliyotengenezwa kwa shanga. Baadhi ya vitu vina neno Kenya lililoandikwa kwa shanga. Hizi ni bidhaa za sanaa za mikono labda zinazaouzwa sokoni zikionyesha utamadani wa Wamasai au makabila mengine nchini Kenya.

Soko la wazi linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali. Kuna sanaa za mikono zilizotengenezwa kwa mawe na shanga. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au wakitazama bidhaa. Miti mirefu inatoa kivuli kwenye soko hilo. Hili ni soko la utamaduni na sanaa maarufu kwa watalii nchini Kenya.

Maisha ya usiku kwenye soko yanaonekana, yakiwa na stendi nyingi za matunda zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Njia kuu ya soko inaonekana chafu kidogo, na watu wachache wanatembea katikati ya stendi. Taa hafifu za stendi zinaangazia eneo hilo, zikionyesha shughuli zinaendelea hata gizani. Ni mandhari ya kawaida ya soko la usiku lenye shughuli nyingi.

Maandhari haya yanaonyesha rundo kubwa la nguo zilizotumika zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa au kuchakatwa tena. Ziko ndani ya chombo chenye wavu wa chuma huku nguo zingine zikiwa zimefurika juu na pembeni. Chini, kuna takataka na uchafu uliotawanyika ardhini ukiashira mazingira ya soko au eneo la taka.

Ndizi mbili zilizopangwa wima ndani ya ndoo mbili zinaonekana, zikiwa tayari kuuzwa sokoni. Nyuma yake, kuna bidhaa zingine za kilimo, kama vile, viazi vitamu, na mboga zingine zilizopangwa kwenye meza. Eneo hilo linaonekana kua sehemu ya soko la ndani.

Soko la bidhaa za asili linaonekana likiwa limejaa viatu vya ngozi vilivyotundikwa na mapambo mengine ya mikono. Mwanamke mmoja amesimama akitazama bidhaa zilizopangwa kwenye meza. Ujenzi wa soko umefanywa kwa miti na mabati ukionyesha soko la kitamaduni la kienyeji. Ni eneo lenye shughuli nyingi za biashara ya bidhaa za ufundi.

Soko hili linaonyesha shughuli nyingi za watu wakitazama na kununua bidhaa. Bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo, sanaa na vitu vingine vya kitamaduni. Zimepangwa kwenye meza na kwenye rafu. Hali hii inaashiria mandhari ya soko la wazi lenye bidhaa nyingi na wachuuzi wengi.

Eneo la jikoni linaonekana la kisasa na limepambwa kwa makabati ya rangi ya kijivu giza. Kuna sinki kubwa chini ya dirisha pana, linaloruhusu mwanga mwingi kuingia na jiko la gesi lililowekwa ndani ya kaunta nyeusi. Juu ya jiko, kuna kofia ya kisasa ya kunyonya moshi. Kuta za jikoni zimepambwa kwa marumaru nyeupe, zikitoa mwonekano safi.

Bango jeupe kubwa lililochakaa limening'inia nje likitoa matangazo mawili tofauti, sehemu ya juu inatangaza huduma za gereji ikiwemo ukarabati wa magari na upigaji rangi huku sehemu ya chini ikionyesha plots for sale na namba za simu. Chini ya bango kuna njia ndogo ya udongo na ukuta wa mabati.

Kuna bango kubwa la matangazo la Hayati Height likionyesha jengo refu la kisasa likitangaza ujenzi unaoendelea. Matangazo hayo pia yanasema kuna mpango wa malipo wa hadi miezi thelathini na bei zinaanzia shilingi milioni nane. Chini ya bango hilo kuna taarifa za mawasiliano zikiwemo nambari za simu na anwani ya barua pepe.

Jengo refu la orofa kadhaa ambalo linaonekana kuwa bado halijakamilika kikamilifu. Limepakwa rangi ya kijivu isiyokolea. Limesimama katikati ya eneo wazi lenye nyasi kavu. Na nyumba za kawaida zenye paa za kahawia zinaonekana nyuma yake. Anga ni buluu, isio na mawingu mengi, ikionyesha hali ya hewa tulivu.

Mti mkubwa wenye gome lenye mipasuko umening'inia bango la to let lililoandikwa kwa mkono. Bango hilo linaonyesha namba za simu na maelezo. Nyuma ya mti kuna jengo refu lenye madirisha mengi na uzio kwenye ncha kali.

Ujenzi unaendelea kwenye jengo kubwa la ghorofa likionyesha muundo wake wa saruji na vyumba vingi, jengo liko katika hatua za mwanzo au za kati za ujenzi bila kuta za nje au madirisha ,anga la buluu na mawingu meupe yanaonekana juu yakionyesha hali nzuri ya hewa.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya kahawia na nyeupe limesimama chini ya anga la bluu. Linaonekana kuwa na balconies nyingi na madirisha mengi. Mbele ya jengo kuna uzio mweusi na waya zenye balbu ndogo za taa zilizoning'inia zikiongeza mguso wa mapambo.

Jumba la kifahari lenye kuta za rangi ya beige na nyeupe limesimama likiwa limezungukwa na bustani nzuri iliyotunzwa. Madirisha makubwa baadhi yakiwa na muundo wa pembe yanaleta mwanga wa kutosha ndani. Miti ya migomba na vichaka vyenye maua vimepamba eneo la nje na kuongeza uzuri wa nyumba hiyo.

Jengo lina nafasi ya ndani yenye paa la kioo, likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuta zina rangi ya dhahabu iliyokoza zikiwa na madirisha na milango yenye nondo za chuma zenye mapambo. Kuna ngazi au korido zinazopita katikati zikiwezesha ufukiaji wa ghorofa tofauti. Muundo unaonyesha ufanisi wa kisasa, unaozingatia mwangaza na hewa safi.

Majengo mawili yaliyojengwa kwa matofali ya saruji, yanasimama yakiwa bado hayajakamilika chini ya anga la bluu. Moja lina ghorofa mbili na limepakwa rangi ya kijani kibichi, kwenye sehemu ya chini, huku jingine linaonekana kuwa la ghorofa moja tu. Waya za umeme zinapita juu, zikivuka angani.

Majengo kadhaa yamesimama dhidi ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Jengo moja la ghorofa nyingi lina madirisha meusi na ukuta wa matofali wa rangi ya mchanga. Udongo na nyasi zinaonekana upande wa kulia, zikiashiria mazingira ya mijini.

Majengo matatu marefu, ambayo hayajakamilika yanaonekana, yakiwa yamejengwa kwa matofali ya saruji. Kwenye paa la jengo moja, mfanyikazi anaonekana akifanya kazi, nyaya za umeme zimepita mbele ya majengo hayo.

Jengo la ghorofa lenye kuta za matofali na rangi ya manjano na zambarau linaonyesha balcony yenye chuma cha pua. Bango la house to rent ,limetundikwa kwenye balcony likionyesha vyumba vinavyopangishwa. Madirisha ya chuma yamefunikwa kwa mapazia ya mbao ndani.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likionyesha usanifu wa kisasa. Mawingu meupe yametanda angani yakionyesha hali ya hewa nzuri. Mtende umesimama kando ya jengo ukionyesha mimea mjini. Huu ni muonekano wa jengo la makazi au ofisi likiwa refu na lenye madirisha mengi.

Kuna majani mengi makavu yaliyotundikwa juu ya paa la jengo refu. Chini yake kuna milango mitatu yenye rangi nyeusi iliyoundwa kwa miraba ikionekana kuwa ya chuma. Barabara iliyo na changarawe inaenea mbele ya jengo hilo ikiashiria eneo la nje. Anga la bluu linaonekana juu likipa mandhari mwangaza wa asili.

Jengo lililokatika ujenzi linaonekana likiwa na milango na madirisha yaliowekwa fremu za chuma, geti kubwa nyeusi iliopambwa kwa chuma inafunga kiingilio cha jengo hilo. Mbele ya geti kuna magogo ya miti yaliolala chini labda yakigoja kutumika katika ujenzi, sehemu ya chini ya ukuta imepakwa rangi ya kijani kibichi ikiongeza mguso wa rangi kwenye muundo wa zege.

Lango jeusi lililofunikwa na mimea minene likiongoza kwenye nyumba kubwa iliyo nyuma yake. Nyumba hiyo ina kuta za matofali na inapakana na mti mrefu. Kwa mbali, kuna mnara wa mawasiliano ukitokeza angani. Barabara ya lami inaonekana mbele.

Pana bango kubwa la matangazo ya Highway Heights Kilimani, likionyesha jengo refu la kisasa. Habari za For Sale / to Let zinaonekana wazi chini ya picha. Juu yake, namba ya simu ya mawasiliano imeandikwa. Bango hili linasimama wazi dhidi ya anga la blue , na linaonekana kuonyesha ofisi za kisasa.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili yenye rangi ya njano inasimama katikati ya uwanja mpana wa kijani kibichi. Imezungukwa na miti mirefu na mimea mingi ikionyesha mazingira tulivu na ya asili. Katika upande wa kulia kuna banda dogo lenye paa likiashiria mahali pa kupumzika nje. Ni makaazi yenye nafasi kubwa na mandahri nzuri.

Majengo kadhaa ya kisasa yakiwa na kuta za rangi ya kujivu na balcony za kioo, yamejipanga kando ya barabara ya mawe. Miti na mimea ya kijani kibichi imepandwa vizuri kando ya njia ikiongeza uzuri wa mazingira. Anga ni bluu na wazi likionyesha hali ya hewa nzuri na mwangaza mkali. Eneo hili linaonekana kuwa na makazi ya kisasa na yaliyopangwa vizuri.

Jengo refu jeupe na la kisasa limesimama wima chini ya anga ya buluu, lina madirisha mengi ya kioo enye rangi ya buluu na balconies kwenye kila ghorofa. Miti michache inaonekana upande wa kulia na nyaya za umeme zinapita mbele zikionyesha mazingira ya mjini, ujenzi wa ghorofa nyingi labda za makazi au ofisi.

Taswira hii inaonyesha bango la matangazo la Hayat Heights likionyesha jengo refu la ghorofa. Chini ya bango hilo kuna maelezo kuhusu malipo na mawasiliano. Likiashiria mradi wa ujenzi unaoendelea. Nyuma, majengo mengine yanaonekana yakiwakilisha mazingira ya mijini.

Jengo kubwa la rangi ya hudhurungi linaonekana. Lina maandishi China Square juu yake na mapambo ya rangi tofauti. Anga ni buluu likionyesha hali ya hewa safi. Huu ni mwonekano wa jengo la biashara la China Square nchini Kenya.

Duka la kuoka mikate linaonekana likiwa na keki na bidhaa nyingine za kupendeza zilizopangwa kwenye rafu za vioo. Ishara kubwa yenye neno BAKERY imewekwa wazi ukutani. Ndani wafanyikazi wamevalia mavazi meupe na kofia za jikoni.

Huu ni mkate wa ndani ya duka kubwa la bidhaa, ukionyesha rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali za chakula na mahitaji ya nyumbani. Njia kati ya rafu ni pana na sakafu imefunikwa na tails safi zenye alama ya duara chini. Wateja wachache wanaonekan wakitembea kwenye duka wakichagua bidhaa wanazohitaji.

Huu ni mtazamo wa ndani ya duka au mkahawa ukionyesha eneo la hot deli . Kuna kaunta ndefu ya kioo inayoonyesha vyakula mbalimbali na stendi za bidhaa kama vile betri na vinywaji vya Monster. Sakafu ina muundo wa marumaru yenye madoadoa na kuna mtu mmoja anaonekana upande wa kushoto akibeba kikapu.

Onyesho hili linachukua ndani ya duka kubwa la rejareja, lenye rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali upande wa kushoto. Njia pana yenye sakafu nyeupe na vigae inaelekea mbele na alama nyekundu ya nyayo imeonekana chini. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia, wengine wakiwa karibu na sehemu ya kuuza baiskeli ndogo upande wa kulia.

Mteja anaonekana akichagua bidhaa kwenye rafu uliojaa vyombo vya plastiki na vifaa vingine vya nyumbani. Nguo za rangi ya waridi na suruali nyeusi zinamfunika akionyesha shuguli za ununuzi. Rafu zimepangwa vizuri na zimejaa bidhaa mbalimbali. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi za kuuza.

Maeneo ya duka yanaonyesha vifaa vingi vya mazoezi ya viungo kama vile mashine za kukimbilia na baiskeli za mazoezi vilivyopangwa juu ya zulia la kijani. Raki zilizojaa bidhaa za mazoezi na nguo za michezo zinaonekana kwa mbali. Hii inashiria duka kubwa linalouza vifaa ya michezo na mazoezi.

Soko hili la kisasa linaonyesha sehemu ya mboga mboga na matunda yaliyopangwa vizuri kwenye meza maalum ya kuuza. Rangi ya kijani inatawala ikiashiria ubichi wa bidhaa. Makabati marefu yaliyojazwa bidhaa zingine yanaonekana nyuma yakionyesha duka kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Rafu za maduka zimejaa bidhaa. Makopo ya maziwa ya unga yamepangwa kwa usawa kwenye rafu. Kuna pia chupa za ketchup na bidhaa zingine zilizofungashwa. Huu ni mwonekano wa duka la bidhaa za jumla au duka kubwa la rejareja.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa za usafi na afya. Mswaki na dawa za meno zimepangwa kwa usawa. Bango la Dettol linaonekana likitangaza kinga dhidi ya mafua. Sehemu hii inaonekana kuwa katika duka kubwa la rejareja. Huo ni muonekano wa sehemu ya bidhaa za afya ya kibinafsi dukani.

Pana rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za ketchup na viunganisho vya tissue . Alama ya Cleanshelf inaonekana wazi kwenye nguzo iliyo mbele. Njia pana ya duka imeruhusu nafasi ya kutosha kwa wateja kupita. Inaonekana kama sehemu ya duka kubwa la rejareja.

Ndani ya duka kubwa, bidhaa mbali mbai, hasa, matunda na mboga, zimepangwa vizuri mezani. Wateja wanatembea katika njia pana, wakichagua bidhaa wanazohitaji. Taa nyingi huangaza eneo lote, na vibango vya bei vimetundikwa juu. Ikionyesha mazingira ya duka kubwa.

Katika muonekano huu mlango mpana wa kuingilia kwenye maduka unaonekana ukiwa na ishara ya mshale mwekundu unaoelekeza. Wateja kadhaa wanatembea ndani na nje. Upande wa kulia kuna sehemu ya kahawa yenye alama ya SpringValley Coffee.

Katika duka kubwa la rejareja. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu ndefu. Kwenye picha kuna sehemu ya bidhaa za jikoni na karatasi huku matangazo ya bei yakining'inia juu. Nuru nyingi zinatoka kwenye taa za dari, zikiangazia eneo lote. Mteja mmoja anaonekana akichagua bidhaa, akionyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo mikoba, vitu vya sanaa na mapambo. Rafu hizo zimetengenezwa kwa mbao nyeusi, sakafu inaonekana safi na kuna taa zinazomu, zinazoangaza vizuri juu. Inaonekana kama duka la zawadi au bidhaa za kitamaduni.

Mandhari yanaonyesha duka kubwa la kisasa labda duka kuu au soko la bidhaa za jumla. Njia panda zimetenganishwa na rafu zilizojaa bidhaa zikionyesha bidhaa mbalimbali za kuuza. Dari ya bati na taa zinaonekana zikikamilisha taswira ya nafasi hii ya biashara.

Sehemu ya kuuzia mboga na matunda katika duka kubwa la rejareja. Inaonekana ikiwa imejaa bidhaa. Karoti nyingi zimepangwa Kwenye chombo cha juu huku kabeji, uyoga na ndimu zikiwa zimepangwa Kwa utaratibu kwenye sehemu nyingine. Chini ya rafu kamba kubwa za mboga za majani zimepangwa zikionyesha wingi wa mazao safi. Rafu tupu za kijani kilicho zinaoonekana.